Watu hawa wanachezea michezo ya olimpiki ya walemavu. Wamepewa millioni tano kwa ushindi wao. Wamevalia fulana nyekundu na ina rangi ya manjano pia. Mmoja wao anatumia kiti cha magurudumu.

Kuna maandishi kwenye mlango, yaliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe, kumkaribisha mwalimu Agnes ambaye atakuwa akifunza darasa la kwanza C.

Kitabu hiki ambacho kina mchoro wa samawati na kijani na ni la nyeupe. Ni kitabu cha kiingereza cha kidato cha pili lililoandikwa na Hayden Richards na ni kitabu ambacho kinasaidia watoto kuweza kujielimisha.

Mtu huyu anatumia kiti cha magurudumu, anaweza kuwa ameumia au ana ulemavu kwenye miguu. Mtu huyu vilevile amebeba vitabu, yaweza kuwa anasoma au anaenda maktabani.

Mwanamke huyu aliye ndani ya bwawa la kuogelea, akiwa amevaa kofia ya rangi nyeupe na miwani mkononi. Anaonekana amekamilisha mbio zake na ameshika ukingo wa bwawa na mikono.

Hili ni ubao la kisasa, ambalo ni nyeupe pepepe. Majina kadhaa ya watu yameandikwa kwa kutumia kalamu ya nafidi, ya samawati. Kule mwisho kwenye ukuta kuna ufagio wa bao.

Hili ni nguzo la bendera, watu huitumia ili kuweza kupeperusha bendera. Kifaa hiki hutumika Shuleni wakati wa michezo mbalimbali na pia katika mikutano za kimataifa.

Ubao huu ni wa kisasa na ni la rangi nyeupe. Somo ambalo lilikuwa linafanyika siku hii ni ile ya kidini, mnamo tarehe 24 Februari mwaka wa 2025. Na mwalimu alikuwa anauliza kama Samweli alimjibu Mungu alipomwita.

Haya ni madawati na viti, ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao na chuma. Hizi huwa zinatumika shuleni na wanafunzi kwa minajili ya masomo yao.

Hii ni karatasi la mtihani na ina maswali tofauti tofauti. Tunavyoonyeshwa ni kana kwamba mwanafunzi huyu aliweza kunoa maswali mengi, ukilingana na yale maswali ambayo aliweza kuyapata.

Hili ni nguzo la bendera. Watu huitumia ili kuweza kupeperusha bendera. Kifaa hiki hutumika shuleni wakati wa michezo mbalimbali na katika mikutano ya kimataifa. Bendera wakati mwingi hutumika kuwashiria kupenda nchi yako na kufuata maagizo ambayo yako kwenye katiba.

Watu hawa ni walemavu na wanacheza mchezo wa soka au waweza sema wa kandanda. Wanaonekana kuwa na furaha sana na wanapenda mchezo huo.

Hapa ni shuleni na twaweza kuona kompyuta aina mbili za Dell. Pia kuna vitabu hapo ambazo wanafunzi hutumia kusoma na kuweza kuelewa kile ambacho mwalimu amewafunza darasani.

Kitabu hiki cha Kiswahili ambacho kimeshikiliwa ni cha kidato cha pili. Linaitwa Nyota ya Kiswahili kitabu cha wananchi gredi ya pili. Vitabu hivi huwa na mafunzo mingi kwa mwanafunzi.

Kikundi cha watu wakiwa wamesimama pamoja na wamevalia mavazi rasmi ya kuonyesha kuwa ni wakenya. Mandhari inaonyesha uwanja wa michezo na watu walio kwenye kikundi, wote wanaonekana kukuwa na tabasamu na furaha.

Watu hawa wamevalia jezi za michezo za soka na wanacheza mchezo wa kandanda kwa kutumia miguu. Iwapo wanakalia kuwa walemavu na wenye upungufu kwenye miguu yao.

Humu ni darasani na kuna madawati ambayo yametengenezwa kwa chuma na mbao. Dawati hizi hutumika ja wanafunzi kuweza kuketi na kusomea vitabu na kusikiliza walimu.

Mtu huyu ni mlemavu, yeye ni kilema. Hana mguu moja. Anaendesha baiskeli ya rangi ya kijani na nyeusi. Amevalia kofia ya chuma, ili kumsaidia kuepusha maumivu kichwani iwepo kuna ajali.

Mahala hapa ni darasani au ofisi ndogo. Twaweza kuona vitabu humo kando na pia kuna kompyuta mbili ambazo zimewekwa kwenye meza ya rangi ni nyeupe.

Hii ni kitabu ya shule na unapoangalia picha zilizochorwa hapo, zinatufunza jinsi ya kustahimili usafi nyumbani na jinsi ya kukaa ni kama umejiweka vizuri.

Huku ni shuleni na hapa ambapo tunaonyeshwa ni gwarideni. Hilo ni guzo la bendera ambalo hutumika kuweza kupeperusha bendera.

Hiki ni kikundi cha wanawake wa saba ambao wanaulemavu. Wanatumia viti vya magurudumu. Wote wamevaa shati nyekundu na longi nyeusi. wamekaa pamoja, wanaonekana wanashirikiana katika mazungumzo au shughuli ya pamoja.

Mchezaji wa soka akitumia fimbo za kutembelea akiwa kwenye uwanja. Anaonekana ni kana kwamba amevalia jezi ya timu ya Kenya, akijiandaa kushiriki kwenye mchezo.

Watu hawa wanafuraha ribo ribo na wanatabasamu sana. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Nairobi, Bwana Mike Sonko amekuja hapa kujumuikana nao ili kuwapa motisha wapigaji ndondi waliowalemavu na kuwaunga mkono.

Hili ni kurasa ambalo liko kwenye kitabu, linaonyesha aina tatu za vifaa vya usafiri. Kuna lori ambalo limebeba mchanga, kuna gari la moshi ambalo linasafirisha watu na pia kuna baiskeli na mwendeshaji baiskeli huyo ni mwanaume aliyevalia nguo ya manjano.

Humu ni darasani pia ukitaka waeza sema ni bara la kompyuta. Kuna madawati mengi ambao wanafunzi huketi wanapofunzwa. Kuna viti vyeupe pia na ubao nyeupe. Vile vile kuna kompyuta kadhaa ambao wanafunzi wanaweza kutumia ili kujua mengi.

Mwanadada huyu anayejulikana kama Asiya Sururu Mohammed ana upungufu au ulemavu kwenye miguu. Anacheza michezo kadhaa humu nje na ana tabasamu la kupendeza sana.

Asiya Sururu anafanya zoezi kwenye mto wa Oise. Anaonekana kuwa na furaha na anaonyesha ishara ya ushindi kwa mkono mmoja. Mandhari hii inaonyesha shughuli ya burudani za michezo ya maji.

Hii ni ratiba ya masomo shuleni, walimu wameweza kutengeneza hii orodha ili kuhakikisha watoto wao wameweza kuelimishwa vizuri, hii inasaidia kupatia shule mwelekeo na utaratibu.

Viti vya darasani vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, vikiwa na meza ndogo iliyounganishwa upande wa kulia wa kiti. Meza hii imeundwa mahususi kwa matumizi ya mwanafunzi mmoja.

Wanaume hawa wawili wenye ulemavu wa mguu wanacheza mpira wa kandanda kwenye uwanja wa udongo. Wote wawili wanatumia magongo ya kutembea kama sehemu ya msaada ya kucheza mchezo huo.

Hii ni orodha ambalo limewekwa ukutani kutuonyesha siku za wiki. Kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa. Hapa ni kana kwamba watu wako darasani au huku ni shuleni.

Nancy Chelagat Koech, ambaye ni mkenya na ni mkimbizaji, amesimama kando ya mwanaume huyo aliyevalia shati lililoandikwa Kenya na wana furaha nyingi sana. Inakaa ni kana kwamba wametoka kushinda.

Kompyuta ni mbinu ya kisasa ya elimu. Mara nyingi utapata kompyuta kwa kila shule, kwa minajili ya wanafunzi kuweza kusoma na kuelewa kwa urahisi.